Ng'ombe kadhaa wenye rangi ya nyeusi na nyeupe wamefungiwa katika zizi safi la kisasa wakila majani na nyasi kwa utulivu. Majani yamewekwa mbele yao yakionyesha kuwa wanapokea chakula cha kutosha. Mifuko miwili ya chakula cha mifugo imewekwa mbele yao, ikionyesha utaratibu mzuri wa kulisha.

Mikungu ya ndizi iliyo shambani inaonekana, ikiwa na ndizi nyingi ambazo zimeiva. Mimea hii inaonekana kuwa imestawi vizuri, na shamba limelindwa vizuri, kuhakikisha mazao mengi ya kuuza au ya kuliwa.

Mwanamke mzee aliyevaa linda la rangi ya kahawia amesimama katikati ya shamba ya migomba. Anaonyesha tabasamu zuri huku mikungu mingi ya ndizi mbichi ikiwa imepangwa mbele yake tayari kuwekwa ndani ya masanduku ya mbao kwa ajili ya kusafirisha.

Mwanaume aliyevalia kofia nyeusi na koti, amesimama karibu na mitungi mikubwa miwili ya rangi ya samawati na fedha, zikitumika kukusanya au kusafirisha maziwa. Mitungi hiyo imewekwa kwenye kifaa kinachofanana na gari ndogo au piki piki. Nyuma yaokuna lori kubwa la kusafirisha maziwa.

Mguu wa ng'ombe wa maziwa huku mashine ya kukamua maziwa, ikiwa imeshikilia chuchu zake. Maziwa yanatiririka kupitia bomba la plastiki na kuingia kwenye chombo kikubwa cha chuma, kinachofanana na ndoo. Ng'ombe mwingine anaonekana nyuma ikionyesha shughuli za kukamua maziwa.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa katika shughuli za kukamua ng'ombe ,wawili wakubwa weusi na weupe huku maziwa yakikusanywa kwenye ndoo za samawati ,hii inafanyika ndani ya zizi la kisasa la kufugia ng'ombe .

Mtu mmoja amevaa koti ndefu nyeupe akimiminia maziwa kutoka kwa mtungi mkubwa wa chuma kuelekea kwa sufuria kubwa ya chuma. Mtu mwingine akiwa kwenye gari za kubebea maziwa anashughulikia madumu ya shaba yaliyojaa maziwa huku mazingira yakiwa na ukuta wa rangi ya kahawia na mlango wa samawati.

Wanawake wawili waliovaa barakoa kwenye mdomo na mapua na vitambaa vya kichwa, wanashughulikia maziwa yenye rangi nyeupe. Mmoja wao anatumia feneli ya kijani kumiminia kitu kutoka kwenye mfuko hadi kwenye chombo kikubwa cha rangi nyeupe.

Mtu ameinama chini akikamua ng'ombe, maziwa yakimtoka na kuanguka kwenye ndoo la samawati iliyowekwa chini, ng'ombe mwenyewe anaonekana akiwa ametulia akisimama imara, hali hii inaonyesha shughuli ya kila siku ya ufugaji ng'ombe.

Ng'ombe mmoja mweusi, amefungwa ndani ya kibanda, rahisi iliyotengenezwa kwa miti na paa la bati. Ng'ombe huyo anakunywa maji, kutoka kwenye chombo cha saruji, ikionyesha utunzaji wa mifugo. Banda hilo likiwa na uzio wa miti, linaweka ng'ombe mahali salama na kuwapa kivuli dhidi ya jua.

Migomba mingi iliyojaa ndizi changa bado hazijapevuka na zina rangi ya kijani kibichi. Ndizi zimening'inia kwenye mikungu mikubwa kwenye miti hiyo. Mitindi ya majani na migomba inaonekana wazi ikionyesha mazingira ya shamba la ndizi.

Mwanamke aliyevaa aproni na nguo nyeupe akiwa na miwani amesimama karibu na mkungu mkubwa wa ndizi ambazo bado hazijaiva zikiwa zimetundikwa kwenye mti wake. Shamba lina miti mingi ya ndizi inayoenea karibu na udongo unaoonekana kuwa na rangi nyekundu.

Mahindi yameharibika vibaya ikiwa na ukungu mweusi unaoashiria ugonjwa au uharibifu wa mazao shambani. Majani ya kijani kibichi yanazunguka mahindi hayo yakionyesha kuwa mimea mingine bado Iko hai. Hali hii inaonyesha changamoto za kilimo hasa magonjwa ya mimea yanayoathiri uzalishaji wa chakula.

Katika barabara ya udongo, wanaume wawili wamesimama karibu na pikipiki zao ambazo zimebeba mitungi ya chuma, kwa ajili ya kusafirisha maziwa. Mwanamume mmoja amevaa koti la njano huku mwingine ameketi kando ya pikipiki yake. Jengo lenye rangi ya waridi na mlango kubwa wa chuma unaonekana nyuma.

Kundi la watu ikiwemo wanawake wawili na wanaume wawili wakiongea kwenye banda la maonyesho au tukio. Mwanaume mmoja aliyevalia koti nyeupe labda mtaalamu au mfanyikazi wa afya anaeleza kitu kwa watazamaji huku akishika vifaa vinavyohusiana na mambo hayo ya maziwa.

Ng'ombe wa rangi ya nyeusi na nyeupe anaonekana akiwa amefungwa mguu, huku mwanamke ameinama chini yake akiikamua. Anavuruta chuchu ya ng'ombe na kuelekeza maziwa kwenye ndoo fulani aliyoshika mkononi. Anaonekana akiwa ametabasamu akiashiria huduma wa ng'ombe Kenya.

Mwanamke mmoja amevaa shati ya rangi la waridi na sketi yenye muundo. Anatumia bomba la maji kumwaga maji kwenye ng'ombe mweupe. Akionyesha shughuli za kusafisha au kuogesha wanyama . Ng'ombe wengine kadhaa wanaonekana nyuma wakiwa wamefungwa kwenye vibanda vilivyotengenezwa kwa mbao.

Mtu aliyevaa koti jeusi na helmeti anamiminia maziwa kutoka kwenye ndoo ya kijani akiweka kwa mkebe mweupe ulio katika gari ndogo la magurudumu matatu. Kuna mikebe kadhaa ya rangi nyeupe ikiwa na alama na nambari. Kusudi ya gari hii ni kusafirisha maziwa kutoka kwa wafugaji hadi viwandani kwa ajili ya kunywa,.

Mwanaume amevalia koti jeupe la maabara akishikilia kijiti chembamba na kikombe akichunguza sampuli mbalimbali. Vyombo vingi vyeupe vyenye sampuli za kumiminika vimewekwa kwenye meza yenye vigae meupe tayari kwa uchunguzi. Picha ya Rais Uhuru Kenyatta imetundikwa ukutani.

Ng'ombe wengi wa maziwa walio na rangi nyeusi na nyeupe wakiwa wamefungwa ndani ya zizi kubwa lenye paa la bati. Ng'ombe wamesimama kwa safu wakishikilia malisho yao yaliyowekwa mbele yao kwenye mabirika. Watu wawili wamesimama mbali kidogo wakifuatilia shughuli hiyo.

Mkungu mkubwa wa ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zinaning'inia kutoka kwenye mmea wa ndizi. Majani makubwa mabichi ya mmea huo yanaonekana yakizunguka ndizi hiyo. Gogo la mmea huo pia linaonekana. Ndizi hizi bado hazijakomaa kikamilifu. Kusudi ya mkungu huu ni kukuwa na kukomaa hatimaye kutoa matunda yanayoweza kuliwa au kuuzwa.

Kundi la watu liko karibu na mti wa ndizi uliobeba mzigo mzito wa ndizi changa. Mwanamke amevaa sweta nyekundu na kitambaa cha kichwani akishikilia mzigo huo. Mtoto amebebwa mgongoni mwake. Watu wengine wamesimama karibu wakitazama na nyuma yao bango liko. Mzigo huo unaonyesha mafanikio ya ukulima.

Ng'ombe wanne wakiwa na rangi tofauti kama vile nyeupe, kahawia na nyeusi wanachakura kwenye rundo kubwa la taka. Takataka hizi zinajumuisha mifuko ya plastiki, karatasi na mabaki ya chakula.Ng'ombe mmoja mwenye pembe ndefu anaonekana akichunguza rundo hilo kwa utaratibu.

Ndizi ambayo imechanwa kidogo inaonyesha ndani yake ambayo ni nyeupe. Kidole cha binadamu kinaonekana karibu na ndizi hii kuonyesha ukubwa wa tunda. Maganda ya ndizi ingine yaonekana nyuma .Ndizi hizi kwa kawaida hupikwa kabla ya kuliwa.

Katika nje ya jengo watu wawili wanashiriki katika shughuli ya kusafisha au kupika. Mwanamke akiwa amevalia nguo za kitamaduni yenye rangi nyekundu na kitambaa cha manjano ameinama akimiminia kitu kwenye sufuria kikubwa cha chuma. Mwanaume akiwa amevalia kofia na shati ya mikono fupi anashikilia chombo kikubwa cha kijani kibichi anachomwaga maji au kiowevu kingine kwenye sufuria.

Shamba lenye udongo mwekundu lililokwisha kulimwa linapakana na mimea mingi ya kijani kibichi. Upande wa kushoto kuna migomba michache, miti imesimama nyuma kabisa huku angani kukiwa na mawingu meupe yaliyotawanyika.

Shamba la migomba limejaa miti yenye majani mapana ya kijani. Mwanga wa jua unapita kwenye majani na kutoa vivuli ardhini. Magongo ya migomba yamesimama kwa mistari. Udongo hauna magugu mengi na mbali na mtu anaonekana akipita. Mazingira haya yanafaa kwa uzalishaji wa ndizi na uhifadhi wa unyevu.

Mwanamke amesimama nyuma ya milundo mikubwa ya ndizi mbivu zikiwa zimepangwa kwa wingi kwenye soko la wazi. Yeye amevaa shati jeupe na anashikilia mkungu wa ndizi akionyesha bidhaa zake. Ndizi hizo zina rangi ya njano zilizokolea zikionyesha kuwa zimeiva. Mazingira yanaonekana kuwa ya biashara labda soko au shambani kwa jumla.

Kundi la watu linaonekana likifanya kazi shambani, wakipanda migomba michanga, wakitumia majembe ya mikono. Mtu mmoja amevaa shati la kijani ameinama akishughulikia mmea kuashiria shughuli za kilimo au kupanda miti. Migomba mingine imeanza kukuwa karibu, hali hii inaonyesha juhudi za kupanda mimea na kukuza shamba.

Mfanyakazi wa mifugo amevaa sare ya samawati na kubeba mfuko wa dawa mgongoni akinyunyizia dawa ng'ombe aliye kwenye zizi la chuma . Dawa hii inatumika kudhibiti wadudu kama vile kupe na nzi ambao wanaweza kusababisha magonjwa kwa mifugo. Ng'ombe anasimama ndani ya zizi lenye ndio za chuma akionyesha utaratibu wa kudhibiti wanyama wakati wa matibabu.

Zao nyingi na makungu mengi ya ndizi yamefungwa juu ya gari ya kusafirisha ndizi. Hii inaonyesha ukulima na mazao yake na faida ambayo inatokana na kilimo.

Wanawake watano wa Kiafrika wamekusanyika nje ya nyumba ya udongo wengine wakiwa wameketi na wengine wamesimama . Wana vyombo mbalimbali ikiwemo beseni kubwa za chuma na bakuli za mbao zenye vinywaji. Kusudi ya mkusanyiko huu ni kwa ajili ya shughuli za kijamii labda maandalizi ya chakula au sherehe ya kitamaduni.

Mzigo wa ndizi changa zimefungwa zikining'inia karibu kwenye mti wa ndizi. Ndizi hizi ambazo ni mbichi zikiwa na rangi ya kijani kibichi na majani makubwa ya kijani kibichi ya mti wa ndizi yamefunika mzigo huo na kutoa kivuli. Ndizi bado hazijaiva hivyo bado haziko tayari kuliwa.

Mwanaume mmoja aliyevalia kofia nyekundu na shati nyeusi, amekaa chini na kukamua maziwa kutoka kwa ng'ombe. Ng'ombe huyo an rangi ya nyeupe na nyeusi na mkia mrefu mweusi. Maziwa yanaonekana yakikusanywa kwenye ndoo nyeupe ndogo iliyowekwa chini ya chuchu za ng'ombe.

Ndama wawili wadogo wenye rangi ya kahawia wanasimama ndani ya eneo lililofungwa labda la kuosha mifugo au la kupima. Wote wanaonekana wakiwa wametulia na mmoja anaonekana kuangalia mbele huku mwingine akiangalia pembeni. Eneo hilo lina fremu za chuma zinazo wasaidia kusimama.

Ng'mbe kadhaa wa maziwa ya rangi ya nyeusi na nyeupe wakiwa wamekusanyika ndani ya zizi kubwa. Baadhi wamesimama huku wengine wamelala. Mbele yao kuna chombo kikubwa cha maji kikiwa kimewekwa kwa ajili ya kunywesha wanyama hawa. Ng'ombe hawa wafungwa kwa lengo la kuzalisha maziwa na nyama. Wakipatiwa malisho na maji safi ndani ya mazingira salama yenye usimamizi.

Katika banda la ng'ombe, ng'ombe weusi na weupe wamesimama kwa sakafu wakila malisho waliyowekewa mbele yao , mtu mmoja aliyevalia koti ya samawati na buti ,anawaangalia au anawapa chakula. Kusudi la banda hili ni kufuga ng'ombe kwa ajili ya ulishaji wa maziwa au nyama .

Shamba kubwa la migomba linaonekana likiwa limejaa mimea midogo yenye majani mapana na ya kijani kibichi. Udongo unaonekana wenye rotuba unaoashiria utunzaji mzuri wa shamba. Kusudi la shamba hili ni kuzalisha ndizi kwa kiwango kikubwa kwa ajili ya biashara na matumizi.

Mwanamke aliyevaa kanzu na koti kubwa jeupe na kitambaa cha kufunika nywele na barakoa anamiminia maziwa kutoka kwenye ndoo ya chuma kuelekea katika tangi . Maziwa yanachujwa kupitia kitambaa cheupe.

Mkulima mzee amevalia kofia iliyosokotwa na shati la zambarau anatabasamu, akishikilia gunzi la mahindi lililokomaa shambani. Amezungukwa na mimea mirefu ya mahindi, ikionyesha msimu wa mavuno. Gunzi hili linaashiria mazao mengi na jitihada zake katika kilimo.

Mkono wa mtu umeshikilia ndizi mbichi iliyomenywa tayari kuliwa au kutumiwa kupika. Nyuma kuna kundi la ndizi zingine ambazo bado hazijatolewa maganda, zikionyesha wingi wa matunda haya. Ndizi hizi ni muhimu kama chanzo cha chakula na ni shati na ni zao la kawaida nchini Kenya.

Mwanamke amevaa koti ndefu ya samawati, kofia nyeupe na barakoa nyeusi na glavu nyeupe akichunguza kiasi cha maziwa yaliyo ndani ya chombo kikubwa cha chuma. Anafanya kazi ndani ya eneo la kiwanda cha maziwa. Kuna mitungi kadhaa ya chuma mbele yake. Kusudi ya kazi yake ni kuhakikisha ubora na wingi wa maziwa yaliyokusanywa.

Shamba kubwa la migomba liko wazi na mimea ikiwa imepandwa kwa safu nadhifu. Mwanaume mweusi amesimama katikati ya shamba akishughulikia kifaa cha kisayansi kilichosimama kwenye stendi. Kifaa hicho kinafanana na kituo cha hali ya hewa, huenda kinatumika kukisanya data kuhusu hali ya hewa au afya ya mimea shambani.

Shamba kubwa, la miti ya ndizi, likiwa na majani mapana ya kijani kibichi. Baadhi ya miti inaonekana changa, na mingine imekua. Nyuma ya shamba, kuna msitu mnene wa miti mingine. Majani ya miti ya ndizi imepinda kidogo, yakionyesha ukuaji mzuri.

Ng'ombe watatu wa rangi za nyeupe na nyeusi wanaonekana, watu wawili wanaonekana kutumia mashine za kisasa kukamua ng'ombe hao, mashine hii zimewekwa kwenye chuchu ya ng'ombe na zimeingizwa katika ndoo za chuma ambazo zinakusanya maziwa hayo .

Rundo la ndizi mbichi zenye rangi ya kijani kibichi zimepangwa kwa wingi chini. Zimekusanywa pamoja zikionyesha kuwa zimekatwa hivi karibuni kutoka kwenye mti. Ndizi hizo bado hazijaiva zikisubiri kukaa kwa mda ili kubadilisha rangi na kuwa tamu.

Watu watatu wanaonekana wakiwa wamekaribiana, huku mmoja wao akiwa mwanamke wa kizungu. Wote wamevalia gambuti jeupe na makoti meupe marefu. Wanaonekana wakiwa katika shughuli za kupima maziwa.

Mwanamume ameketi akikamua ng'ombe yenye rangi ya nyeupe na nyeusi. Anatumia ndoo ya chuma kuchukua maziwa hii. Ngombe huyu amefungwa miguu yake ya nyuma ili asiweze kupiga teke. Nyuma yake ng'ombe wengine wanaonekana Hii inaweza kuwa zizi ya ng'ombe.